Hapa kuna ndizi iliyopandwa kando ya nyumba na chakula ya ng'ombe iliyowekwa kando.

Kuna ndizi mbili juu ya meza, ilioiva na imepasuka.